Ngamia ameweza kulala chini kwa inaonyesha kuwa ametoka katika masafa marefu ya kazi, kwa hiyo ameweza kupumzika na tunaona kuwa mgongoni mwake kifurushi kinachotomika kubeba mizigo.